Wanaume hawa, ni wanariadha wanaoshiriki katika michezo ya kukimbia ya watu walemavu. Mmoja wao ni mwongozi wa mwingine anayeitwa Jean Kipchumba, anaiwakilisha nchi ya Kenya kwenye michezo hii.

Jengo hili linaonekana kuwa shule ya watoto viziwi. Kwenye ukuta kuna bendera mbili za nchi ya Kenya na katikati kuna bango ambalo lina maandishi ya jina ya mwenye amefungua jengo hili.

Ndani ya darasa hili, kuna madawati mawili na viti viwili. Dawati hizi zimewekwa kwa njia ya kuangaliana. Kuna curtain ambazo ziko kwenye dirisha. Sakafu hii inaonekana kuwa yenye madoadoa.

Jengo hili linaonekana kuwa madarasa ambayo yameshikana, zina milango ya rangi ya samawati, kwenye bustani hii kuna uzio ambao umetengenezwa kutokana na maua na kuna uwanja ambao ni wa nyasi.

Kwenye uwanja huu wa michezo. Mtu huyu anayeitwa Kimani anashiriki katika michezo ya watu walemavu. Aliyemshika mkono ni muongozi wake. Nyuma yao katika eneo la kukaa limejaa mashabiki.

Katika maabara hii ya kompyuta, juu ya meza kuna kompyuta nne na kibodi nne. Kila kompyuta ina tagi iliyowekwa. Dirisha, zinaonekana kuwa na chuma ambazo ni za rangi ya kijani, kuna viti ndani ya darasa hili pia.

Ghorofa hili linaonekana kuwa jengo la shule, linaonekana kuwa na vyombo vingi ndani, kwenye uzio huu wa maua kuna bango ambalo lina maandishi ya rangi nyeupe. Imeandikwa kwamba wageni wapitie kwenye ofisi.

Katika uwanja huu wa michezo, wasichana hawa wanakimbia. Kwenye kiti kuna watu waliokaa upande wa nyuma, kuna michezo ingine ambayo inayoendelea. Kuna mkoba ulio juu ya kiti.

Katika bustani hii kuna mti mmoja uliomea. Kando yake kuna uzio ambao umetengenezwa na maua na ni njia inayotokea upande huo mwingine. Jengo hili linaonekana kuwa na vyumba vingi ndani.

Mwanamke huyu ambaye anaitwa Asia Suluhu Mohammed, ni mkenya anayeshiriki katika mchezo wa kupiga makasia ya watu walemavu, anaonekana kuwa na miguu ya chuma na anatumia magongo pia kumsaidia kutembea.

Juu ya meza hii kuna kompyuta mbili na kibodi mbili, kompyuta hizi zina tagi ambazo ni za rangi nyeupe. Kando ya meza hii kuna vitabu vilivyopangwa pia.

Mwanamke huyu anaonekana kushiriki katika michezo ya watu walemavu. Anatumia kiti hiki cha magurudumu ili kucheza. Ako katika uwanja wa michezo ambao hauna watu.

Katika ubao huu kuna maandishi. Ubao huu umezungukwa na mbao ambao ni wa rangi nyeusi. Juu yake kwenye ukuta, kuna tagi ambazo zimeandikwa miezi. Juu yake kuna chati ambayo ina maandishi.

Katika ziwa hili kuna watu waliosimama . Kuna mwanamke aliye ndani ya mashua anaonekana kushiriki katika michezo ya kupiga makasia ya watu walemavu. Kando kuna mwanamume aliyeshikilia kiti chake cha magurudumu.

Kitabu hiki kinaonekana kuwa na michoro mitatu, kuna mchoro wa gari, na lingine la gari moshi na lingine ni mchoro wa baiskeli, kitabu hiki kinaonekana kuwa cha mafunzo cha wanafunzi.

Kando ya meza hii kuna kiti. Juu ya meza hii kuna kibodi na kompyuta. Juu ya kompyuta hii, kuna tagi iliyowekwa. Kuna ubao ulio kwenye ukuta na umezungukwa na mbao.

Kwenye uwanja huu wa michezo, kuna watu wanaoshiriki katika michezo ya watu walemavu, wanacheza soka, wanatumia magongo kutembea na kucheza. Kando yao kuna mwanaume aliyevalia jaketi akisi.

Kabati hii imegawanywa katika sehemu mbalimbali. Kuna sehemu ambazo hazina kitu, huku sehemu zingine zina faili ambazo ni za rangi ya samawati. Kuna lile ambalo lina rangi ya manjano.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa linaokana kuwa ya rangi ya bendera ya Kenya. Mtu huyu anaitwa samsom Ujuka na anashiriki katika michezo ya watu walemavu. Anawakilisha nchi ya Kenya.

Katika ziwa hili, msichana huyu aliye kwenye mashua anaonekana kuwaikilisha nchi ya Kenya katika michezo ya kupiga makasia ya watu walemavu. Anaonekana kuwa amevaa kofia na ni mshindi.

Katika uwanja huu wa michezo watu hawa wawili wanaonekana kushiriki katika michezo ya watu walemavu. Mtu huyu anaonekana kuwa mshindi. Amevalia pazio kwenye macho yake kwa kuwa ni kipofu.

Kwenye ukuta huu, kuna chati ambayo imeandikwa herufi za alfabeti. Chini yake kuna tali ambazo zimeandikwa siku za miezi. Chini tena, kuna ubao ulio na maandishi. Ubao huu umezungukwa na mbao wa rangi nyeusi.

Juu ya meza hii kuna vitabu ambavyo vimepangwa, vinaonekana kuwa vya kompyuta, vya wanafunzi wa gredi la saba, kuna faili ya rangi ya manjano juu ya meza hii pia penye kiti kuna cable iliyowekwa pale.

Darasa hili linaonekana kuwa na viti ambavyo vimeshikana na madawati na vimepangwa kwa laini . Nyuma kuna kompyuta zilizo juu ya meza. Madirisha yako wazi.

Ubao huu unaonekana kuwa na maandishi ya herufi. Juu yake kuna rula ambayo ni ya rangi ya manjano. Ubao hii imezungukwa na mbao ambayo ni ya rangi nyeusi.

Katika uwanja huu wa michezo, wachezaji hawa wanashiriki katika mchezo ya watu walemavu, wanatumia magongo kucheza na kukimbia. Mmoja wao anaupiga mpira. Kuna uzio ambao ni wa ukuta.

Kwenye uwanja huu wa michezo, kuna neti ya kutinga bao. wachezaji hawa, wanaonekana kushiriki katika michezo ya watu walemavu. Wanatumia magongo kucheza na kutembea. Wamevalia jezi ambayo ni ya rangi nyekundu na kijani.

Kitabu hiki kiko juu ya meza, inaonekana kuwa na picha ya watoto na inaonekana kuwa ya wanafunzi ambao ni wa gredi ya pili, imeandikwa kwamba ni ya Health, Safety na Manners .

Katika maabara hii ya kompyuta, kuna kompyuta nne juu ya meza. Kuna vitu vilivyowekwa pale pia. Mwisho wa meza hii kuna vitabu vilivyopangwa. Kuna ubao uliozungukwa na ambao kwenye ukuta.